Darasa au chumba cha kujifunzia ambapo Kila mwanafunzi kadhaa ikizingatia msichana mmoja mwenye ulemavu . Msichana huyo ameketi kwenye dawati akitabasamu kwa furaha na kupiga makofi. Amevaa sweta ya rangi ya waridi.